Dawa ya mifugo iitwayo PET FEVER GO LIQUID iliyotengenezwa mahususi kwaajili ya mbwa na paka; yenye ujazo wa mililita thelathini. Inatoa suluhisho kwa homa, uvimbe na maumivu.

Mfuko mkubwa wa mbolea ya NPK inayotengenezwa na kampuni ya KEL CHEMICALS LTD; yenye uzito wa kilogramu hamsini iliyoandikwa viambato vyake vya kemikali pamoja na mkono uliobeba sampuli ya mbolea hiyo.

Watu wawili, wakiwa wamesimama huku wakiwa wameshika mifuko mikubwa, yenye nembo ya "MICROP", na mmoja akiwa amechuchumaa na chupa kubwa nyeupe ya plastiki. Nyuma yao kukiwa na bango la "YARABODEGA", kuashiria hii ni kampuni ya uuzaji na usambazaji wa bidhaa za kilimo.

Chupa na pakiti ya dawa ya mifugo iitwayo Amprocox WS iliyo na maelezo ya kina ya matumizi na viambato vyake, ikidhihirisha umuhimu wa bidhaa hizi katika kudhibiti magonjwa na kuboresha afya ya mifugo.

Ujazo wa kilo moja ya kirutubisho cha kuku kutoka kampuni ya Osho iitwayo Strexia C, yenye kupunguza msongo wa mawazo kwa kuku wadogo, kuku wakubwa wa kisasa na kuku wa kutaga mayai.

Muuza duka wa jinsia ya Kiume amesimama mbele ya bidhaa zake mbalimbali zinazotoa rutuba, kinga na uponyaji wa magonjwa ya mimea na wanyama wa kufugwa kwa dhumuni la ukuaji safi na afya njema.

Bango lenye rangi ya kijani na maandishi meupe na ya njano, lililopo nje ya duka linaloitwa Wakulima Mashinani, linawatangazia wateja wake wote kuwa bidhaa za mifugo na mimea zinapatikana ndani ya duka hilo na huuzwa kwa jumla na rejareja.

Kiwanda cha utengenezaji na uzajilshaji wa dawa za kilimo na ufugaji, kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea na wanyama. Zikitengenezwa na wafanyakazi wenye kizingatia usalama wakiwa wamevaa gia za kinga ambazo ni glavu, barakoa na helmeti.

Shamba kubwa la ndizi lenye migomba mingi ikiwa imebeba mikungu ya ndizi, ambayo imefunikwa na mifuko ya plastiki kwaajili ya kumsaidia mkulima kulinda mazao haya ya biashara dhidi ya uharibifu unaosababishwa na wadudu.

Baada ya shughuli za mavuno, wakulima wenye bidii wanajitahidi kuchagua na kupanga maelfu ya nyanya ndogo, zikiwa zimemwagwa juu ya meza kubwa. Wakitayarisha mazao hayakwenda sokoni.

Mkulima akishughulika kwa bidii katika mavuno ya vitunguu, huku akivimimina kwenye rundo kubwa alilokwisha kukusanya ili kumrahisishia kuvifungasha kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Kundi kubwa la wakulima wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi, linaloashiria kuwa soko la kahawa. Kila mmoja akiwa amekaa na mavuno yake juu ya magunia, huku wengine wakiwa wamesimama. Na mizani ya kupimia bidhaa hiyo kwa wateja ikiwa imening'inizwa kwenye mti.

Rundo kubwa la viazi vikiwa chini likibainisha ukubwa wa mavuno yanayotarajiwa kuuzwa sokoni, huku wakulima wakiwa bado wanaweka sawa mavuno hayo.

Mwanamke mkulima akiwa amevaa mavazi ya bluu, fulana ya kijani na kofia akitabasamu kwa furaha huku akiwa amesimama karibu na lori lililobeba rundo kubwa la mananasi yaliyovunwa; akitarajia mauzo yenye faida kubwa.

Mkulima mwenye furaha, akiwa amebeba kwa fahari lundo la viazi alivyovuna, vikiwa vimetokana na juhudii zake shambani , vikitarajiwa kupelekwa sokoni, kwaajili ya biashara.

Vikapu vingi vilivyojazwa pilipili hoho za kijani vimelundikwa kwa utaratibu katika soko la wazi huku wakulima wakiwa wamesimama kila mmoja na mazao yake wakisubiri wateja.

Wakulima wawili wa kiume ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba lake kubwa la mipapai, akichunguza kwa makini mti mmoja wapo uliojaa matunda mabichi, kwa lengo la kuhakikisha ubora wa zao linalotarajia kumuingizia kipato.

Mwanaume mmoja anayejishughulisha na kilimo kikubwa cha mananasi, akivuna matunda hayo kwa uangalifu kisha kuyajaza kwenye makreti anayotumia kuyasafirisha kwenda sokoni kwaajili ya mauzo ili kukuza kipato chake.

Bustani inayomea zao la nyanya, zinazoendelea kupata rutuba na kusubiri ukomavu, ili ziwe tayari kwa kwenda sokoni, kwaajili ya mauzo ya kibiashara.

Wanawake wawili, wakibeba makreti ya mazao ya mboga za majani walizovuna shambani, tayari kwa kuelekea sokoni kuuza mboga hizo na kupata kipato, ili kukuza uchumi wao na familia zao kwa ujumla.

Mmea wa ndizi uliostawi wenye majani makubwa yenye rangi ya kijani kibichi, ukiwa umesimama imara katikati ya mimea mingine, ukionyesha uwezo wake wa kulimwa kama zao la biashara linalochangia pakubwa katika kipato cha wakulima na uchumi wa nchi.

Shamba dogo, linalovutia, lililopangwa kwa ustadi, lenye vitalu vingi vilivyo stawi , mazao ya biashara ya mkulima mdogo, ili kujipatia kipato, na kuboresha maisha yake.

Mkulima wa zao la viazi akiwa amekwisha maliza mavuno yake, kisha kuvikusanya ndani ya magunia yaliyopangwa na kufungwa kwa uangalifu tayari kwa kusafirishwa, ikiashiria kuwa ni zao muhimu la biashara.

Wakulima watatu waliojaa matope, wakiwa kwenye mawazo , juu ya changamoto waliyokumbana nayo, ya trekta la rangi nyekundu, lililokwama kwenye matope mengi shambani.

Mkulima huyu amechagua kupanda mimea kwa mpangilio maalumu ndani ya nyumba hii inayotumia joto kali kukuza mimea. Na pia ameunganisha mfumo wa umwagiliaji wa matone akionyesha uerevu wake, wa kutumia mbinu bora na za kisasa za kilimo.

Bustani safi ya mbogamboga changa zilizopandwa katika mtiririko ulionyooka zinazomwagiliwa kwa mfumo wa matone ya maji yanayopitishwa kwenye vibomba vidogo.

Mikono miwili mikubwa ya roboti ya rangi ya chungwa, ikiwa inafanya kazi kwa umakini mkubwa , ndani ya shamba la kisasa, linalotumia tekinolojia ya hali ya juu, kuzalisha mboga mboga.

Trekta jekundu la kisasa, likivuta plau inayolima ardhi ndani ya shamba, lililokaliwa na vijana wawili, mmoja akiwa anaendesha, huku mwingine akiwa anafuatilia kwa umakini shughuli hio.

Trekta kubwa jekundu lililounganishwa na kifaa cha kulima nyuma yake, likiwa ndani ya shamba kubwa lenye nyasi ndogo za kijani kibichi. Linafanya kazi ya kuandaa ardhi hiyo kwa awamu inayofwata ya upandaji.

Mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi, inakua kwa ustadi ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo wima kinachomulikwa na taa maalumu za kukuzia mimea; kuashiria matumizi ya mashine na teknolojia ya hali ya juu zinazoweza uzalishaji wa mazao katika mazingira yasiyotegemea mabadiliko ya hali ya hewa.

Trekta kubwa na la kisasa la rangi nyekundu, likiwa katikati ya shamba huku linafanya kazi kwa bidii ya kulima na kusawazisha ardhi kwa ajili ya maandalizi ya kilimo.

Ndani ya nyumba kubwa ya glasi ya kukuzia mimea, kuna mashine ya kisasa yenye mfumo wa umwagiliaji ukiwa na mabomba yanayoning'inia kutoka juu, yakiwa yananyunyiza maji kwa utaratibu juu ya safu ndefu za mimea michanga.

Mkulima akitumia mashine ndogo yenye rangi nyekundu, kulima katikati ya mimea midogo shambani kwa kutifua udongo, kwa lengo la kuingiza hewa, inayorahisha maji na virutubisho kufikia mizizi. Mwishowe , hutengeneza mazingira mazuri ya mimea kustawi.

Tangi la ufugaji mdogo wa kisasa, lililojazwa maji safi, na kupambwa kwa mimea ya majani, lenye samaki watatu walio na maumbo ya mviringo, wa rangi tofauti tofauti za kupendeza, wakiogelea kwa utulivu.

Tanki la kioo, lililojazwa maji safi na kurembwa kwa mawe makubwa kwa madogo, na mimea ya kijani kibichi, lenye samaki wadogo, wenye rangi ya chungwa iliyokolea , wakiogelea kwa uhuru, kuashiria ufugaji wa samaki wa mapambo.

Nafaka mbalimbali zinazouzwa na wakulima ndani ya soko huria kama: karanga, maharage, njugu mawe na mahindi. Bei ya mauzo yake hutegemea aina ya nafaka anayohitaji mteja pamoja na uzito.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu, na mimea mingi iliyounda vichaka, ukiwa na njia nyembamba inayopita katikati, huku kundi la watu wakiwa wanatembea kwa utulivu, wakifurahia hewa safi na mandhari nzuri.

Msitu mnene wa ajabu, wenye miti mingi , miti michanga , iliyojiotea na inayo simama yeneyewe, pamoja na miti mikongwe, iliofunikwa kwa mimea mingine itambaayo na ining'iniayo kama kamba. Kutokana na uwepo wa miti mikongwe , msitu huu unatoa taswira ya ukuu na uhai wa asili.

Mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi, imepandwa kwa ustadi ndani ya chombo kirefu cheupe, chenye mashimo vilivyopangwa kwa kufatana, ikipokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji.

Mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa ustadi huku mizizi yake ikizama ndani ya maji yenye virutubisho vinayokuza mazao bila kutumia udongo.

Mboga mboga za salad za kijani kibichi na nyekundu, zimepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu, huku ikipokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayozunguka, kuashiria jinsi kilimo hiki kinavyoweza uzalishaji mkubwa bila kutumia udongo.

Upandaji wa mboga za majani pamoja na maua katika bustani, uliopo eneo moja wenye kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone vikiwa nje ya nyumba.

Mimea midogo yenye mizizi mirefu na yenye afya, ikionyesha ufanisi wa mfumo wa kisasa wa uzalishaji mazao usiotumia udongo bali hulishwa moja kwa moja na maji yenye virutubisho vilivyo dhibitiwa.

Mimea midogo ya kijani kibichi, imepandwa ndani ya bomba refu la plastiki lenye matundu maalumu, yanayoruhusu mimea hiyo kuchomoza. Hii ni teknolojia ya njia ya kisasa, ya kulima mimea bila kutumia udongo. Badala yake mimea inakuzwa kwa maji yaliyochanganywa na virutubisho.

Banda kubwa la ufugaji lenye mamia ya ng'ombe wakiwa wamepangwa kwenye vizimba vya chuma, huku wakilishwa kwa utaratibu na mfumo maalumu, kudhiirisha ufugaji mkubwa wa viwanda unvotumia miundombinu mikubwa na usimamizi wa hali ya juu, ili kuongeza uzalishaji wa mazo ya mifugo, na kukidhi mahitaji ya soko.

Ndani ya banda kubwa sana , mamia ya kuku weupe , wakitangatanga kwa wingi, huku wakipata chakula na maji, kutoka kwenye vyombo maalumu vilivyopangwa vizuri, kuashiria mfumo wa ufugaji, unaolenga uzalishaji mkubwa wa nyama au mayai.

Chumba maalumu cha kilimo chenye miche mingi ya uyoga, iliopandwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki, iliyojazwa kwa mchanganyiko wa maranda, yakiwa ni chanzo kizuri cha virutubisho, ili kuzalisha uyoga mwingi, kwaajili ya soko kubwa.

Mazingira ya ndani ya kiwanda, kukiwa na wafanya kazi wengi , waliovaa sare za kijani na aproni nyeupe, wakipanga na kufunga maua mengi, yenye rangi mbalimbali kwa uangalifu , juu ya meza ndefu, kuashiria shughuli kubwa , ya kilimo cha bustani ya maua, kwaajili ya biashara.

Bustani ya kabichi zilizopandwa kwa utaratibu mkali, zikiwa zimetunzwa kwa uangalifu katika shamba hili kubwa. Uweledi huu unatumika kuhakikisha uzalishaji wa mazao kwa wingi.

Shamba kubwa lililopangwa kwa mistari mirefu ya mimea, yenye matunda madogo yanayoanza kuota, likiwa limefunikwa na paa la plastiki, lililopinda vizuri, likiashiria matumizi ya mbinu za kisasa , katika kilimo cha viwanda , ili kuongeza uzalishaji wa mazao.

Ndani ya ghala kubwa lililoundwa mahususi kwa ajili ya kilimo chenye kudhibiti hali ya hewa. Mifuko mingi mikubwa imetundikwa kutoka juu ikimea uyoga mwingi, kuashiria jinsi kilimo cha viwanda kinavyotumia ubunifu, kuhakikisha mazao yanapatikana mengi na yaliyo na ubora.

Shamba kubwa la mimea ya nyanya lenye matunda yaliyo komaa na mabichi yakining'inia, lililopandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu kuhakikisha uzalishaji mkubwa kwaajili ya usindikaji viwandani.

Ndani ya chumba kikubwa sana chenye mazingira yaliyodhibitiwa, kuna safu nyingi ndefu za rafu zilizojaa uyoga uliokomaa wenye rangi ya kahawia unaokuwa kwa wingi, kudhihirisha jinsi kilimo cha viwandani kinavyotumia teknolojia ya juu, kuhakikisha uzalishaji mkubwa na endelevu.

Shamba kubwa la mananasi, lenye matunda yaliokomaa, na kuenea karibu eneo lote la shamba, ikiashiria uzalishaji uliotumika ni wa kisasa, ili kutoa mazao mengi, kwa soko kubwa na kukidhi mahitaji ya ndani na nje ya nchi.

Shamba la mahindi machanga, iliyopandwa kwa mistari mirefu, lenye mfumo rahisi wa umwagiliaji, unaotumia bomba refu la rangi nyeupe lenye matundu madogo, yanayopitisha maji kumwagilia mimea hiyo.

Shamba la bustani ya stroberi, lenye mabomba madogo meusi, ya umwagiliaji, yaliotandazwa kwa uangalifu ardhini, yakiwa na matobo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Bustani kubwa ya mimea, iliopandwa kwa mistari mirefu, iliotandazwa mabomba madogo, meusi, ya umwagiliaji kwa njia ya matobo, yanayotoa maji, moja kwa moja kwa kila mmea.

Bustani ya mbogamboga iliyonawiri chini ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mitambo ya kunyunyiza ambayo inasambaza maji kwa wingi, ikihakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha na kuwezesha kilimo kustawi katika eneo hili.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwa ustadi huku mifumo ya umwagiliaji ya matone ikipita katikati ya mistari hiyo ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha kwa mazao.

Mandhari kubwa yenye mchanganyiko wa mimea ya kijani ambayo ni nyasi fupi pamoja na miti ambayo ni uoto wa asili, na eneo hilo lina milima mingi; na pembeni kuna udongo.

Mandhari ya kuvutia ya asubuhi; yenye swala mmoja akiwa anakimbia kwa kasi katikati ya nyasi ndefu na miti michache iliyotawanyika huku jua likichomoza polepole juu ya vilima vilivyopo kwa mbali.

Mandhari kubwa na ya kupendeza yenye tambarare pana za kijani kibichi, iliyofunikwa na miti michache, huku mto mrefu sana ukikatiza na milima ikiwa kwa mbali chini ya anga lenye mawingu ya bluu.

Mandhari nzuri asilia yenye mto mdogo uliopita katikati ya mchanga, huku miti michache ya kijani ikiwa imejaa ukingoni, milima mirefu ikionekana kwa mbali na mawingu meupe yakiwa yametanda juu ya sehemu hio.

Mandhari nzuri ikiwa na anga lenye mawingu meupe ambapo majengo marefu ya kisasa yamesimama nyuma ya uwanda mkubwa wa nyasi za kijani kibichi na miti midogo kwa mikubwa, huku twiga akitangatanga kwa utulivu.

Mandhari ya kuvutia inayong'arishwa na mwanga mkali wa jua yenye barabara ya udongo ipitayo katikati ya uoto mnene wa kijani kibichi na miti mirefu, pia kukiwa na milima iliyofunikwa na mimea mbalimbali. Vyote hivi vikiwa chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu meupe.

Mandhari ya kuvutia ya milima mingi iliofunikwa na nyasi za kijani kibichi, na miti minene iliotengeneza msitu na vichaka, huku baadhi ya maeneo yakiwa yametengwa kwaajili ya kilimo.

Mandhari pana na ya kupendeza iliyo na jua la machweo linalozama polepole likitoa mwanga wa rangi ya chungwa juu ya miti mikubwa iliyosimama kwa fahari, nyasi za kijani kibichi na kidimbwi kidogo cha maji huku mwangaza wa rangi hiyo ya chungwa ukijaza anga.

Mandhari yenye nyasi kavu iliyo na mti mmoja mkubwa wa mwamvuli uliozungukwa na miti mingine midogo huku milima ikiwa kwa mbali. Vyote hivi vikiwa chini ya anga lenye mawingu mazito.

Eneo pana , tulivu, la tambarare, lisilo la makazi ya watu, limetawaliwa na nyasi kavu na miti michache iliyosimama pekeyake chini ya anga la mawingu.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi, pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Eneo kubwa lenye mandhari ya kuvutia lenye mto mkubwa au ziwa, lililopakana na pande mbili. Upande mmoja una mashamba mazuri ya kilimo yenye mimea iliostawi na upande wa pili una msitu mnene uliojaa miti mingi.

Mbuzi jike na watoto wake wanne, wenye rangi mbalimbali, wakiwa ndani ya banda lao la kufugia , linaloonekana kutumika kwaajili ya utunzaji wao, pamoja na malisho yao.

Kundi kubwa la kuku wa rangi mbalimbali, wakila chakula kinachotolewa na mfugaji wa kuku hao, huku nyuma yake, kukiwa na vikapu vidogo vilivyojaa mayai, ikiashiria huu ni ufagi wa kuku wa mayai.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi iliyopandwa kwa usahihi katika mistari mirefu iliyopinda, yenye afya na majani ya kijani kibichi ikidhihirisha ukuaji wa mbegu nzuri zilizopandwa.

Rafu iliyojaa vifurushi vingi vya mbegu za aina mbalimbali, zikiwemo mbegu za vitunguu na mboga kutoka kampuni tofauti tofauti kama STARKE AYRES; zinazomhakikishia mkulima mazao bora.

Mbegu zilizopangwa kwa umakini mkubwa kwenye vyombo vidogo, zikianza kuota na kutoa miche michanga, ikionyesha hatua za mwanzo za uzalishaji wa mimea.

Mbegu ya kotmiri inayouzwa ndani ya kifungashio chenye uzito wa gramu kumi, inayotengenezwa kusambazwa na kampuni iitwayo EASeed ambayo hujitamba kwa uzalishaji wa mbegu bora Afrika nzima.

Rafu zilizojazwa na mifuko mbalimbali ya mbegu za mimea na bei zake zikiwemo mbegu za kuzalisha karoti, pilipili hoho, giligilani na sukuma wiki; kuchochea umuhimu wa mbegu zenye ubora kwa kilimo chenye tija.

Pakeji ya kilo mbili za mbegu, zenye ubora wa hali ya juu, kwa ajili ya uzalishaji wa mbogamboga, kutoka kampuni ya "EA", zilizowekwa ndani ya kifurushi cha karatasi.

Kilimo cha mboga ndani ya bustani ya nyumba ya kioo, ambapo mimea midogo ya kijani kibichi imepangiliwa kwa usawa na mistari mirefu na minyoofu ikisisitiza mbinu za kisasa za kilimo cha mbengu kwa ajili ya uzalishaji bora na endelevu.

Daktari wa kike wa mifugo, akichunguza sikio la mbwa mkubwa mwenye manyoya ya dhahabu huku daktari mwenzake wa kiume akisikiliza na kupokea kwa makini taarifa muhimu kwa kuziandika.

Mbwa mdogo mwenye rangi ya dhahabu, akila chakula chake kutoka kwenye bakuli mbili za chuma, zilizowekwa kwenye sakafu ya mbao; nje ya banda lake dogo, lililopambwa na mimea, na huku likiwa limezungushiwa uzio.

Ndege pori mwenye muonekano wa kipekee akiwa na mwili uliojaa manyoya ya kijivu, shingo ndefu, macho yaliyokolea rangi ya chungwa, na manyoya meusi marefu nyuma ya kichwa, akitazama moja kwa moja mbele.

Eneo asilia ndani ya mbuga za wanyama lenye miti mikavu na vichaka, huku twiga mrefu mwenye shingo ndefu na madoa ya kuvutia anatembea kwa maringo akidhihirisha uzuri wake na wa viumbe hai porini.

Ndege wawili aina ya tai wenye vichwa vyeupe na mabawa meusi wakiwa karibu na ziwa lenye maji tulivu na miti michache iliyo mbali, mmoja wao akiruka juu kwa mabawa yake makubwa huku mwingine akiwa amesimama kwenye nyasi.

Twiga mwenye shingo ndefu na mabaka mengi yaliyotapakaa mwili mzima yenye rangi ya kahawia, akichungulia kwa upole juu ya uzio wa chuma, huku miti mingi ikionekana kwa nyuma.

Ndege mzuri wa kuvutia, mwenye kupendeza macho, wa rangi ya buluu, nyeupe , kijivu, na njano, iliyozunguka jicho lake, akiwa amepumzika kwenye shina la mti.